Watu wamevalia barakoa ili kuweza kujizuia na ugonjwa wa korona. Muuguzi anapatia watu chanjo ili kuweza kuwasaidia kudhibiti korona wanapopata.

Watu wamevalia barakoa ili kuweza kujizuia na magonjwa ambayo yanaweza kuambukizwa kupitia hewa. Muuguzi ana kipima joto ya kuweza kupima mtu ili kuweza kudhibitisha kama anaugua ugonjwa ambao unaambukizwa kwa hewa.

Ni katika chumba cha upasuaji hospitalini. Madaktari wamevalia barakoa na wavu wa nywele, huku wakimshughulikia mgonjwa. Kuna muuguzi na daktari anayeangalia shughuli zote zinafanyiwa mgonjwa, na kuhakikisha kila kitu kiko sawa.

Mafuriko yamekuwa chanzo kuu ya uharibifu wa mali, vifo vya mifugo na hata watu. Wasaidizi wa msalaba mwekundu wanaonekana kuwasaidia watu ambao waliadhirika na mafuriko na kuwapeleka mahali ambapo wanastahili kuwa ili kuwezesha usalama wao.

Mafuriko yamekuwa chanzo kuu ya uharibifu wa mali na hata vifo nchini. Mashirika mbali mbali yameweza kuwasaidia watu kukumbana, na kuweza kuepuka majanga haya kwa wakati.

Mazingira si safi. Ubomokaji wa nyumba umeonekana, sanasana husababishwa na mvua, upepo mkali. Watu huimizwa kujenga nyumba kwa ardhi ambazo zinapaswa kuwa sawa.

Ni katika kituo cha afya. Wauguzi hufanya kazi hapa. Wagonjwa huenda kutibiwa na kupata dawa kisha kupata nafuu. Madaktari huwaeleza jinsi ya kuwa na afya njema na kuishi vizuri.

Kliniki inayotembea .Huwa na madaktari maalum pamoja na dawa. Huwa na uwezo wa kuenda eneo ambapo ni la upungufu wa madawa na pia huduma za daktari. Wagonjwa huweza kupata nafasi ya kwenda kliniki na kupokea matibabu.

Teknolojia imesaidia sana hasa katika sekta ya afya ambapo bidhaa vya elektroniki vinavyotumika kubainisha shida ya wagonjwa na kusaidia kupata suluhu ya kuwasaidia wagonjwa wakaweza kupata nafuu.

Kwa hivi sasa, afya ya akili imepewa kipao mbele kuwasaidia wale wanaoathirika wakaweza kupata nafuu kisha wakaweza kurudilia hali yao ya kawaida bila kuwa na wasiwasi.

Mpira wa kondomu hasa hupatikana katika hospitalini. Watu hupewa ili wakaweze kupanga uzazi na pia kudhibiti magonjwa ya zinaa na magonjwa kama vile UKIMWI ili wasiweze wakaja kusambaza.

Wodi ya hospitali wenye muundo wa kisasa, teknolojia ya hali ya juu imetumika kutengeneza vitanda vya wagonjwa ambapo hufanya shughuli ya daktari kua rahisi na kuweza kumshughulikia mgonjwa na akaweza kupata nafuu kwa haraka.

Ni katika chumba cha uzazi. Wanawake waja wazito huenda hapa na wakasaidiwa kujifungua na madaktari pamoja na wauguzi. Watoto waliozaliwa na kilo ya chini huweza kupelekwa katika kitalu na kuweza kuangaliwa na madaktari kisha kuweza kusaidiwa.

Ni katika kituo cha hospitali, wauguzi wanaonekana kuwa katika shughuli zao za kila siku, huku wamevalia barakoa. Mama ameshika mwanawe, ambapo amemleta hospitalini kutibiwa na kuweza kuangaliwa kisha akaelezwa jinsi ya kumtuza mwanawe ili akaweza kuwa na afya bora.

Dawa za miti shamba. Zilitumika huko kale. Daktari wa kienyeji alikuwa anabaini ugonjwa, anaenda shambani na kutafuta dawa ili akaweza kumsaidia mgonjwa kupona na kupata nafuu.

Dawa za kienyeji, zilitumika hapo zamani za kale kwa usaidizi wa daktari wa kienyeji, hivi sasa daktari, wamewasaidia watu kubuni dawa na kuelekeza watu kumeza dawa za kienyeji kwa utaratibu na kuzuia maafa.

Dawa za kienyeji zilitumika hapo zamani za kale. Mgonjwa alikua akienda kwa daktari wa kienyeji. Daktari alikua anamwaangalia kisha kuenda shambani kutafta dawa na kumpa ili akaweza kupona.

Dawa za kienyeji zilitumika hapo zamani za kale. Daktari alikua akienda shambani kisha kurejea na dawa na kumpa mgonjwa na kuzitumia ili akaweze kupata nafuu.

Dawa za kienyeji, zimetumika kutoka enzi za kale kuwatibu wagonjwa. Madkatari wameibinisha kuwa dawa za kienyeji sio mbaya ilhali upate ushauri kutoka kwao.